Duka ambalo limefunguliwa na lina mlango wa kijani ulioandikwa mpesa lwa rangi nyeupe. Kuna vitu vinavyouza na ndoo ya rangi ya majano, pia kuna mbao.

Magurudumu ya gari ambayo ni manne yanaoshwa, tunaona yamepakwa sabuni na kumwagiliwa maji kwenye sakafu.

Pesa mingi ambazo ni za noti, noti ya shilingi elfu moja ambayo imetapakaa kila mahali.

Duka ambalo limefunguliwa lina mlango wa rangi ya buluu. Kuna baiskeli pale nje na pikipiki ambapo kuna mtu juu yake. Kuna mtu mwengine ako dukani ananunua. Kuna jengo lingine pale kando.

Magari ambayo yameegeshwa kwenye uwanja, kuna miti na nyasi ambayo ni ya rangi ya kijani. Kuna nyumba.

Mikono ya watu wawili Kuna ambaye ameshika ufunguo anampea mwingine Kuna kitabu mezani na kalamu cha kigari kidogo kuna nyumba ambayo iko na dirisha.

Duka ambalo limefunguliwa na kwenye mlango kumeandikwa Mpesa kuna viatu pale. Kuna mtu anayepita aliyevalia buibui na hijabu, kuna pia aliyeketi kwenye kibanda chake.

Magari mengi ambayo yameegeshwa. Kuna gari jeusi, lingine jeupe, kuna mjengo ambao una taa ndani unaowaka. Kuna mtu ambaye amesimama na kuvalia koti ya rangi nyeupe.

Duka ambalo limefunguliwa na lina mlango wa rangi ya kijani ambalo limeandikwa Mpesa, kuna mtu pale aliyevalia vesti nyeupe ambaye ameinua mkono mmoja na mwingine upo kwenye sakafu.

Kibanda ambacho kimeundwa kwa mbao na mabati, kimefungulia ambacho kinauza vitu kama vitambaa, manguo ,gunia ,vitunguu kuna mtu ambaye amesimama pale anayeuza kuna magunia pale chini.

Duka ambalo limefunguliwa kwenye mlango pameandikwa Mpesa. Kuna beseni mbili nje za rangi ya kijani, kuna gunia zinazouzwa na mifuko ya rangi ya blue zilizowekwa kwenye mlango.

Magari matano ambayo yameegeshwa kwenye uwanja, kuna gari jeusi na ingine ya rangi ya buluu na mawili ya rangi nyeupe, watu waliosimama, pia kuna miti ambayo ina rangi ya kijani.

Magari yameegeshwa, kwenye uwanja, kuna miti na nyasi ni rangi ya kijani. Kuna gari za blue , mengine meupe.

Matunda kama vile nyanya, maembe, ndizi. Wauzaji wameketi pale, kuna mumama ambaye amevalia blouse nyeupe.

Duka ambayo iko na manguo mingi, kuna mfano wa mtu umesimama pale umevalishwa nguo ya rangi ya kijani juu na maridadi chini.

Posta ambayo ina baba, mama na mtoto, wanatazama kompyuta. Imeandikwa tunza jamii na CIC Family MediSure, na kuna saini pale juu.

Viatu ambavyo vimepangwa vizuri, kuna vyenye vya rangi nyeusi, ingine nyekundu, ingine nyeupe. Ukuta ambao umeandikwa darling kwa wino wa rangi nyeupe. Kuna mtu ambaye anatembea.

Magari mengi ambayo yamegeshwa ya rangi nyeupe mengine ya rangi nyeusi. Kuna jumba la gorofa pale nyuma. Pia kuna nyaya za stima. Kuna taa mingi ambazo zimesimamishwa pale kando.

Nyanya ambazo zimepakiwa, viazi vitamu na karoti, pili pili ambazo ziko kwenye boksi.

Magari ambayo yameegeshwa kwenye jumba fulani kuna sakafu nyeupe, na ukuta pia ni mweupe, na una mapicha magari ni ya rangi nyeusi.

Duka ambalo upande mmoja umefungwa ,upande mwingine umefunguliwa, kuna wanunuzi wawili ambao wako pale. Kuna mtu aliyeketi na mwingine anatembea.

Magari mawili yako pale kuna gari jingine dogo ambalo hutumika kuuza vitu kama mayai kuna mwavuli mkubwa na manguo pale nyuma.

Butcher ambamo kuna watu waliosimama mwingine amevalia koti nyeupe, mwingine kofia nyekundu, kuna nyama kwenye kabati, ingine imesimamishwa, kwenye ukuta kuna ufagio.

Watu wawili ambaye mmoja amepaka rangi kwenye makucha yake, rangi ya nyekundu, anampea mwingine ufunguo wa gari. Huyo mwingine ameeka mkono ili kupokea ufunguo ule.

Duka ambalo limefunguliwa liko na mtu ndani, na nje kuna karatasi ambazo zimepangwa pale juu. Kuna ubao ulioandikwa Gsp Milk, Milk, milk products, ice cream, packaged drinking water .

Duka ambalo limefunguliwa, kuna kreti za soda, spika na mlango ni wa rangi ya samawati. Kuna maji pale nje ambayo hayajafunguliwa.

Nyanya ambayo imeiva ya rangi nyekundu. Kuna pilipili hoho ya rangi ya manjano, ingine ya rangi ya kijani, vitunguu, omena ambao umewekwa kwenye mkebe, pia kuna machungwa.

Kuna friji ambalo lina vinywaji ndani kama vile soda na nje ya hilo duka kuna viazi ambavyo viko kwenye boksi ya mbao.

Magari mengi ambayo yame egeshwa kwenye sehemu ya kuegesha magari ni ya rangi tafouti kuna nyeupe, nyeusi, nyekundu.

Noti nne za shilingi elfu moja ambapo zipo juu ya meza ya rangi hudhurungi. Kuna switi ya lota pale juu ya meza, kuna mkebe mwingine ambao una pesa ndani pia kuna kifaa cheupe.

Gari ambayo ina magurudumu manne, yenye ya rangi nyeusi ambayo imesajiliwa kwa KDK. Kuna nyasi ya rangi ya kijani na nyumba ambayo ni ya gorofa.

Nyanya ambayo ni ya rangi ya nyekundu imeiva, pilipili hoho ya rangi ya manjano, na ingine ya rangi ya kijani, omena ambayo iko kwa mkebe na vitunguu, pia kuna cucumber , na machungwa.

Magari matatu yako juu ya lori, mengine mawili yameegeshwa kando ya mjengo fulani. Kuna watu wawili ambao wamesimama chini. Magari hayo ni ya rangi nyeupe na nyeusi. Mjengo ambao una rangi nyekundu.

Magari mengi ambayo yameegeshwa. Kuna jekundu, jeusi na jeupe. Pia kuna jengo ambalo ni la ghorofa. Kuna nyaya za stima ambazo zipo kwenye ukuta pia kuna barabara.

Mtu mmoja amesimama kuna frigi ya maziwa kuna sakafu nyeupe na pampers pale juu.

Kuna nyumba ambazo ziko pamoja zimeundwa kwa udongo na paa la mabati, kuna watu wengi ambao wengine ni wauzaji wengine ni wanunuzi, kuna miavuli ambayo inatumika na wauzaji pia kuna matawi ya rangi ya kijani.

Gari ambazo zimeegeshwa uwanjani na zile ambazo ni za rangi nyeusi ingine nyeupe ingine rangi ya kijivu, kuna nyasi ambayo ni ya rangi ya kijani. Miti na anga ni ya rangi ya samawati, pia kuna nyumba.

Lori kubwa ambayo imebeba magari mengine madogo. Kuna magari meupe, gari lingine nyeusi, lingine rangi ya kijani.

Watu wengi huko wengine wanauza wengine wakinunua kuna ndizi, machungwa , viazi ambavyo vimepangwa vizuri kwenye mikebe. Kuna miti, nyaya za stima, na taa.

Posta ambayo ina baba mmoja, watoto wawili na mama mmoja, ambao imeandikwa, protect your family today with CIC family medisure . Kuna alama yake pale juu.

Matunda kadhaa kama vile, maembe, ndizi ambayo yako pale sokoni yanauzwa. Kuna wauzaji na wanunuzi.

Gari la rangi nyeusi, kuna mtu aliyekaa kwenye buti amevalia kofia rangi ya kijani. Kuna miti ambayo ni ya rangi ya kijani pia kuna nyasi ya rangi ya kijani na anga rangi ya samawati.

Kibanda ambacho kimejengwa kwa mbao na mabati kimefunguliwa, kuna ndizi ya rangi ya kijani na ingine ya manjano amabyo imeiva, pia kuna nyanya ya rangi nyekundu na pilipili hoho na kisu.

Watu wawili ambapo moja ameshika simu mkononi anajaribu kubonyeza mwingine ameshika pesa ambayo ni noti ya shilingi mia mbili kuna mlango wa rangi ya kijani.

Watu wawili ambao wamevalia helmet wako kwenye pikipiki, alafu imeandikwa; get your bodaboda insurance cover wherever you are na kuna nambari ya simu0707719411.

Watu wengi ambapo wengine wamesimama, kuna wanaotembea kwenye maji chafu, kuna maembe, ndizi, mwingine ameshikilia miavuli, kuna jengo ambalo limejengwa kwa miti, ingine ikona mabati ya buluu.

Watu ambao wamesimama kwenye mlango, kuna mikebe ya kuweka maziwa. Nyumba ina posta pale juu iliyo andikwa Destiny Dairies .

Magari mengi ambayo yamebebwa kwenye lori, kuna gari nyeupe, ingine rangi ya kijani, kuna taa na mawingu, pia kuna miti na lami, kuna jengo.

Watu wawili, mwanaume na mwanamke, mwanaume amevalia suti na shati nyeupe, anatabasamu. Wote wameshikilia karatasi cheupe. Kuna gari nyeupe ambayo imeegeshwa pale. pia Kuna maua ya rangi ya kijani.

Magari mengi ambayo yameegeshwa, kuna gari jekundu, lingine jeusi pia kuna ingine ya rangi ya kijivu kuna watu wawili ambao wameketi kwenye nyasi ya kijani kuna wawili waliosimama pia kuna miti.

Watu wengi ambapo wengine wanauza wengine wakinunua, kuna miavuli ya rangi tofauti, pia kuna bidhaa ambazo zinauzwa kama vile; nyanya, vitunguu. Kuna vyumba ambavyo vimejengwa na ina paa la mabati.

Pesa mingi ambazo zimeshikwa kwa mkono ambazo ni noti za shilingi elfu moja. Kwenye noti kuna picha ya Rais mstaafu.

Magari mengi ambayo yameegeshwa kwenye chumba fulani. Chumba hilo lina mataa. Pale juu kuna madirisha ambayo unaweza ona ukiwa nje.

Gari ya rangi ya kijivu liko majini. Kuna lingine ya rangi nyeusi. Pia kuna mabasi ambayo yako majini. Kuna miti pale kando yenye matawi ya rangi ya kijani. Pia kuna mjengo pale na umeandikwa density and natural disaster, save your business .

Posta ambayo inatumika kutangaza kuhusu Jubilee, kuhusu matibabu. Kuna mama amesuka nywele, amevalia shati nyeupe.

Duka ambao umefunguliwa. Mlango wake ni wa rangi ya kijani ambao umeandikwa, Mpesa. Kuna ndoo ya kutupa uchafu pale.

Kibanda ambacho kimefunguliwa na kina bidhaa kama vile ndizi ambayo imeiva, kuna ndizi ingine hijaiva, kuna machungwa, nyanya, maembe, vitunguu ambavyo vimewekwa kwenye karatasi na vingine kwenye boksi. Kuna maua pia kuna udongo.

Kibanda ambacho kinauza shanga na mifuko ya rangi ya bulu inaundwa kwa mbao na mabati. Kuna muuzaji.

Posta ambayo ina mama ambaye ana shungi la nywele, amevalia blausi ya rangi ya kijani na longi ya rangi ya kijivu. Inaweza kuhusu usalama.

Umati wa watu ambapo wengine wamesimama kwenye vibanda wakinunua wengine wanatembea, kuna mavazi ambayo yameanikwa pale yanauzwa, kuna mabati na mbao, kuna anayetembeza vitu kwa baiskeli.

Magari kadhaa ambayo yameegeshwa chini kuna nyasi na chupa mbili ambazo zimekanyagwa pia kuna miti na nyumba.

Wanunuzi na wanaouza pale, kuna nyanya ambayo imewekwa kwenye gunia na vitunguu, mahindi, ndizi, kuna mikoba yao.

Noti ya shilingi mia tano nyuma na mbele yake, kuna picha ya raisi mstaafu, pia kuna jengo ambalo lina saa, kuna mawingu ambayo yanaashiria mvua, pia kuna swodi

Magari mengi ambayo yameegeshwa kwenye uwanja kuna la rangi jeusi lingine jeupe kuna watu waliosimama, kuna miti ambayo ina matawi ya rangi ya kijani, pia kuna nyasi ya rangi ya kijani na anga ya samawati.

Matunda ambayo ni ya rangi ya kijani, ambayo yanaitwa watermeloni na kuna machungwa, maembe pale kando, ambayo yanaonekana hayajaiva.

Duka ambalo limefunguliwa, kwenye mlango pameandikwa Mpesa. Kuna mtu ambaye amesimama pale nje. Amevalia rinda nyeusi, na hijabu kichwani, kuna stuli ya rangi ya bluu.

Magari mengi ambayo yako kwenye laini. Kuna gari jeupe, jekundu, jeusi na ya manjano. Ni mingi.

Duka ya Mpesa ambayo imeandikwa hivo na ni ya rangi ya kijani imetengenezwa kwa mabati, kuna wire pale na kuna mtu ambaye anapita.

Viatu vingi ambavyo vimepangwa kwa ajili ya kuuzwa, kuna mtu pale amevalia shati ya rangi ya nyeupe na longi ya yangi ya blue .

Magari mengi ambayo yameegeshwa, kuna watu waliosimama juu wanatazama, kuna nyaya za stima ambazo zimepita, miti ya rangi ya kijani.

Viatu ambavyo vimepangwa kuna vyenye rangi nyeusi, vingine ya rangi ya hudhurungi, kuna taa ambayo inawaka, kuna mabati, pia kuna shanga na herini.

Mbwa ambaye ni wa rangi nyeusi, kuna fumbo apo pale umeandikwa your pet is in good hands with the orient home insurance, insurance Rah-Easy .

Posta ambayo ina mtu ameshika simu mwingine amesimama Ina maandishi imeandikwa balance cash 68800 na sign zingine.

Gari ambalo lina magurudumu manne, imeegeshwa kwenye uwanja ambao una nyasi ya rangi ya kijani, na mtu ambaye amesimama nyuma ya gari amevalia kofia, kuna miti na anga ya samawati.

Magari ambayo yameegeshwa kwenye uwanja ambao una nyasi ya rangi ya kijani. Kuna miti na posti ya stima, kuna watu ambao wamesimama, mmoja amevalia blausi ya rangi ya kijani, mwingine amevalia sweta ya rangi nyeusi.

Mtu ambaye ameshika pesa za noti ya mia mbili, ingine hamsini, ingine mia moja, kwa mkono mwingine ameshika noti ya hamsini.

Kibanda ambacho kimefungiliwa kinauza uteo shanga za wanawake kuna mwanamke ambaye amekalia kwenye benchi amevalia blausi ya rangi ya pinki na ana nywele fupi.

Watu wawili walioketi nje ya Duka, wote wamevalia kofia. Duka ambalo limeandikwa "mpesa" na "Airtel Money". Kuna friji nje ambayo ina vinywaji mbali mbali. Pia kuna taili.